Kuna mhudumu wa afya ambaye amevaa vifaa vya kinga binafsi anapomhudumia mgonjwa aliye kitandani katika chumba cha wagonjwa kwenda hospitalini. Hii inaweza kuwa ni sehemu ya huduma za matibabu za dharura, hasa kwa wagonjwa wenye magonjwa makali.

Kuna mgonjwa ambaye amelala kitandani katika chumba cha hospitali. Mgonjwa huyu amefunikwa kwa shuka la rangi nyekundu, yenye mistari na michoro ya madoa. Afisa wa afya aliyevaa koti jeupe na glavu, anatoa huduma za kimatibabu. Huenda ni sindano au vipimo.

Kuna mwanamke ambayo anapimwa joto la mwili kwa kutumia kipima joto cha kidijitali kwa uso, alie kando yake ni mfanyakazi alie vaa glovu, barakoa na koti la bluu.

Mama aliyebeba mtoto mgongoni akiwa amevaa barakoa akizungumza na hudumu wa afya walioketi mezani. Wanaonekana kuwa katika eneo la huduma za jamii au kliniki ya muda. Meza ina karatasi, kalamu na vifaa vingine vya kazi. Wahudumu pia wamevaa barakoa ishara ya kuzingatia tahadhari za kiafya.

Katika mchakato wa chanjo, ambapo muuguzi au daktari anamsambazia chanjo mgonjwa au mtu mzima. Kuna watu walioko katika mstari wakisubiri kupata chanjo yao. Hali hii inaashiria juhudui za afya za uma. Katika kutoa kinga dhidi ya magonjwa. Hasaa katika kipindi cha mlipuko au kampeni za chanjo. Wanahudumu wa afya wamevaa mask , jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa kuzingatia usalama wa afya.

Ni gari la Beyond Zero mobile clinic , mpango wa afya unaolenga kuboresha huduma za afya, hasa kwa kina mama na watoto nchini Kenya. Kuna wanawake wawili wamesimama pembeni ya gari hilo wakiwa na furaha na tabasamu, ishara ya matumaini au mafanikio ya huduma hiyo.

Ni mtu ambaye ameweka kinywa wazi huku daktari wa meno akimfanyia ukaguzi wa meno kwa kutumia zana za matibabu. Mtu huyo anaonekana akiwa na tabasamu kidogo na daktari ana glavu za mpira mikononi.

Mtu anaonekana akitumia brashi ndogo kuweka au kusafisha meno. Inaonekana ni mjakato wa kupaka dawa ya meno au inaweza kuwa ni matumizi ya dawa maalum ya kupambanua meno kwa madhumni ya matibabu ya meno au uangalivu wa afya ya kine.

Mkono wa mtu aliyevaa glavu za mpira za rangi ya buluu akishikilia vifaa vya madaktari wa meno. Vifaa hivi ni vya msingi katika uchunguzi wa meno na hutumika kusaidia madaktari kuona sehemu za meno na kuondoa uchafu au matandani.

Ni madakari wa meno wakimhudumia mgonjwa. Hii ni hali ya kawaida katika kliniki ya meno ambapo mgonjwa amelala kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari wa meno anafanya uchunguzi au matibabu ya kinywa. Mhudumu wa afya wa kusaidia amevaa vifaa vya kujikinga, barakoa glavu na kinga ya uso. Daktari pia amevaa kofia ya kufunika nywele, glavu na barakoa ya kinga.

Ni vifaa vya zahanati au vifaa vya madaktari wa meno. Bidhaa hivi hutumika katika kutibu meno na huduma ya matibabu ya kinywa kama vile msumeno mdogo, scaler , explorer na mirror ya meno.

Ni uso ya mtu ambaye ana tabasamu ina inaonyesha tofauti kati ya meno yalio pakwa rangi ya manjano upande wa kushoto na meno yalio safi, meupe upande wa kulia. Inaweza kuwa picha inayotumika kuonyesha matokeo ya matibabu yakuosha na kung'arisha meno kama vile matumizi ya dawa za kung'arisha meno au huduma za kusafisha meno za kitaalamu.

Kuna mtu anapata huduma ya matibabu ya meno. Mgonjwa ameketi au kulala kwenye kiti cha daktari wa meno huku daktari au mtaalamu wa meno akiwa amevaa glavu za mpira za rangi nyeusi na akitumia zana za madaktari wa meno kuchunguza meno ya mgonjwa.

Ni wanafunzi wa taaluma ya afya, wakiwa kwenye mafunzo ya vitendo katika maabara au darasa la sayansi. Wanafunzi watano wamevaa makoti meupe ya maabara na barakoa, ishara ya tahadhari ya kiafya na usafi.

Kuna mtu anayetumia mswaki kusafisha meno yake. Mswaki ni njia ya jadi na bora ya kusafisha meno inayotumika hasa katika tamaduni nyingi kama mbadala wa brashi za meno za kisasa. Mtu huyu anaonekana akiwa na umakini katika kusafisha sehemu mbalimbali za meno yake ili kuondoa chakula kilichoshikika na pia kuzuia tatizo la vijidudu na ugonjwa wa kinywa.

Katika eneo la mafuriko ambapo watu wanajitahidi kuvuka au kuhamishwa kwa njia ya maji kwa kutumia boti ndogo, mafuriko haya yanaweza kusababisha matatizo kama kupoteza makazi, hasara ya mali, magonjwa yanayosababishwa na maji machafu na ugumu wa kupata huduma za msingi.

Katika eneo ambalo kuna mafuriko. Watu wamekaa au wamepita katika maji yaliyofikia sehemu kubwa ya barabara na maeneo ya nyumba. Maji haya yanaweza kuwa kutokana na mvua kubwa au mito kujaa maji. Mafuriko haya yanaweza kusababisha madhara kama vile uharibifu wa mali, magonjwa kutokana na maji machafu, na usumbufu kwa wakazi wa eneo hilo.

Kuna jengo kubwa ambalo linateketea kwa moto mkali, huku moshi mzito mweusi ukipanda angani. Moto huu unaonekana kuwa mkubwa na hatari. Watu wengi wamekusanyika nje ya jengo hilo, baadhi yao wakikimbia huku wengine wakiangalia kwa mshangao au hofu.

Kuna watu watatu waliovaa mavest za msalaba mwekundu wakisaidia wakaazi walioko kwenye mafuriko ya maji, yenye rangi ya machungwa. Watu hawa wanapita katika maji ambayo yamefika sehemu za juu ya minguu yao. Wakisongea polepole kupitia eneo hili la mafuriko.

Ni wakati wa usiku ambapo kuna magari ya zima moto yanayojitahidi kuzima moto. Kuna bomba la maji limewekwa apreni na zima moto wapo wakitumia maji hayo kupambana na moto. Mandhari inaonyesha maeneo ya mtaa yenye majengo ya makazi au biashara nyuma ya magari haya.

Kuna mtu mmoja anapokea mzigi mzito, labda wa chakula au misaada mingine kutoka kwa mtu mwengine aliyevaa blausi ya buluu na barakoa. Hii inaonekana kama tukio la usambazaji wa misaada au chakula kwa watu walioko kwa mazingira ya vijijini au ya misitu.

Adhari za mafuriko au upepo mkali ambapo sehemu ya chuma iliyo kunjwa na kuharibika imeanguka kwenye udongo karibu na nyumba kuna matawi ya mti yamevunjika na kuanguka na mazingira yanadhihirisha kuwa eneo limeadhirika na tukio la hali mbaya ya hewa mbaya kimbunga au tufani.

Katika sehemu ya mahabara ya afya kuna darubini ya kisasa inayotumika kwa uchunguzi wa sampuli pamoja na daftari la kumbukumbu lililo andikwa kwa mkono linalo onekana kuwa na rekodi za majaribio ya mahabara kama majina ya wagonjwa, tarehe na matokeo. Mazingira haya yanaonyesha shughuli za kisayansi.

Ni kifaa cha kisasa kinachotumika kupima shinikizo la damu, kinachojulikana kama electronic blood pressure monitor .Kifaa hiki ambacho huvaliwa mkononi hupima kwa usahihi, shinikizo la damu.

Vipimo vya damu vilivyopakiwa kwenye rafu vinaonekana kuwa na vifuniko vya rangi nyekundu. Vipimo hivi hutumika kuchukua sampuli za damu kwa ajili ya vipimo mbalimbali vya maabara, kama vile vya kupima virusi, magonjwa ya damu, au vipimo vingine vya kliniki.

Ni seti mbili za vifaa vya kitababu vilivyopangwa vizuri kwenye vitambaa vyekundu. Sehemu ya juu ina delivery set yenye vipande kumi na moja vinavyotumika kusaidia mama wakati wa kujifungua. Sehemu ya chini ina D na C set yenye vipande kumi na nane inayotumika kusafisha mfuko wa uzazi au taratibu za kiafya za wanawake.

Katika sehemu ya maabara enye vifaa vya kisayansi. Kuna mikroskopu ya darasa, sampuli ndogo katika vowels za plastiki na mashine ya maabara iliyowekwa kwenye meza. Maabara hii inaonekana kuwa ni sehemuya uchunguzi ya kisayansi au ya matibabu.

Kuna kiti cha magurudumu kipya, ambacho hakijatumika kwani bado kina plastiki za kufunika sehemu za mikono na mgongo. Kiti hiki ni cha kisasa, kikiwa na frame ya chuma, kiti cha kitambaa cheusi na sehemu za kupumzika miguu zenye rangi ya fedha. Kimewekwa ndani ya jengo, juu ya sakafu safi ya vigae tayari kwa matumizi ya mtu mwenye ulemavu.

Hiki ni kifaa cha kuskia kinachosaidia watu wenye tatizo la kuskia ikisikika vizuri kwa kuimarisha sauti na kuweka sauti. Kifaa hiki ni mojawapo ya vifaa vya msaada kwa watu wenye ulemavu wa kusikia.

Ni afisa wa afya au mfanyakazi wa hospitali akiandika kwenye fomu ya kiafya. Juu ya meza kuna jalada la manjao lililoandikwa Presumptive TB register ambalo linaonyesha kuwa hii ni sehemu ya kurekodi wagonjwa wanaoshukiwa kuwa na kifua kikuu. Pia kuna karatasi mbalimbali, kalamu na kompyuta ndogo ambayo haionekani kikamilifu.

Ni sehemu ndogo ya chumba cha hospitali, inaonekana ni sehemu ya mgonjwa au sehemu ya matibabu ya haraka. Kuna pazia la kijani ambalo linatumia kutoa faraga kwa wagonjwa na kuna stendi ya maji ya sindano karibu nayo, chumba kina rangi ya buluu.

Sehemu ya chumba cha tiba au kliniki ambapo kuna meza ya chuma ya aina ya troli, yenye vifaa vya matibabu vinavyohifadhiwa kwenye masanduku ya rangi tofauti. Pia kuna sanduku la glovu za mpira na baadhi ya vifaa vingine za kutumika katika utoaji huduma za afya, kama vile chupa za dawa na vilevi vya vidonge.

Gari la ambulensi lililopo nje ya jengo la kituo cha afya au hospitali, mlango wa ambulensi umefunguliwa na kuna mtu aliyevaa sare za matibabu amekaa kwenye viti pembeni ya jengo. Anaonekana kupumzika au kusubiri, eneo lina mwangaza wa jua na kuna kivuli cha miti au kitu kingine, kuonyesha kuwa ni siku yenye hali nzuri ya anga.

Ni kifaa cha kupima shinikizo la damu cha kidijitaki, kifaa kina sehemu ya kunyesha mpimo pamoja na mkanda wa kufunga kwenye mkono uliounganishwa kwa bomba la plastiki. Pembeni kuna boksi jeupe ambalo huenda ni la kifaa hicho.

Kampeni ya kuhamasisha uelewa kuhusu afya ya akili kutoka wizara ya afya ya Kenya. Hii ina maana ni wakati wa kufanya mazungumzo kuhusu afya ya akili kuwa jambo la kawaida. Picha inaonyesha mtu aliye na dalili za msongo wa mawazo au wasiwasi jambo ambalo linaonyesha umuhimu wa kuelewa na kusaidia watu wenye changamoto za afya ya kiakili.

Mtu anapatiwa sindano ya chanjo ya COVID-19 kwenye mkono. Mkono huu umefunikwa sehemu, na mtu aliyepakia gloves za mpira wa rangi ya buluu anaye toa sindano hiyo. Sindano ina label inayo sema COVID-19 . Picha hii inaonyesha hatua ya chanjo ambayo ni muhimu kwa kuzuia maambukizi ya virusi vya korona.

Kuna mtoto mdogo anaepewa chanjo ya mdomo, mkono wa mtu mzima unaonyesha anatilia dosi ya chanjo kwenye mdomo wa mtoto kutumia chupa ndogo ya dawa. Chanjo hii ni muhimu kwa kusuia magonjwa kama polio na kuimarisha afya.

Ni tukio la chanjo la watoto ambapo mtoto mdogo anapewa chanjo ya matone mdomoni. Huenda ni chanjo dhidi ya polio. Mwanamke aliyevaa koti la njano, mtoa huduma, anampa mtoto chanjo hiyo huku mama mlezi wa mtoto akimshikilia kwa uangalifu.

Mtu anachora kidole cha mtoto rangi ya alama ya wino wa rangi za zambarau. Hii ni kawaida kuashiria kuwa mtoto amepiga kura au amechukua chanjo hasa katika nchi nyingi za Afrika ambapo alama ya kidole hutumika kama njia ya kudhibitisha kuwa mtu ameshiriki zoezi hilo.

Ni kampeni ya chanjo, au utoaji wa dawa ya kinywa cha watoto. Mtoto yuko kwenye mkono wa mzazi wake anayeonyesha usaidizi na upole katika afisa wa afya anampatia kipimo cha dawa kwa kutumia kipimo cha kinywa.

Watu wanashiriki katika usafi wa mazingira. Wamevaa glavu na fulana za rangi moja wakikusanya taka kwenye mfuko mkubwa wa plastiki. Wanashirikiana kwa bidii, jambo linaloonyesha mshikamano na juhudi za kuunda mazingira.

Ni mama ambaye amewabeba mapacha wachanga kifua kwa kifua. Huku mhudumu wa afya akiwa karibu naye. Wote wamevaa barakoa kuashiria tahadhari za kiafya. Mama anaonekana kuwatunza watoto wake kwa upendo.

Mtoto mchanga aliye katika kitanda cha hospitali akiwa na bomba la sindano mdomoni. Mtoto anaonekana kupumzika au kulala huku mtu mwenye glovu za plastiki akimshika mguu mtoto labda kwa ajili ya kuchukua vipimo au kumhudumia kiafya.

Kuna mtu anayejaza maji kwenye chombo cha plastiki, kilichowekwa chini ya bomba la maji .Mtu huyu amevaa barakoa kama ilivyo pia kwa huyu mtu mwingine aliyeoko nyuma ya madirisha la maduka. Inaashiria kufuata kanuni za afya.

Ni mtu anayeosha mikono yake kwa maji katika sink ya jikoni au bafunu. Kuosha mikono ni njia mojawapo muhimu ya kuzuia magonjwa na kudumisha usafi.

Ni mwanafunzi mdogo anayeosha mikono akiwa na mwangalizi au mwalimu aliyekuwa amevalia koti la maabara na barakoa ya uso. Mwanafunzi huyo amevaa sare ya shule ya kijani na amevaa barakoa pia akizingatia usafi na afya. Mwalimu anamsaidia mwanafunzi kufungua bomba la maji kwenye sehemu ya kunawa mikono ambapo kuna chombo cha maji kilichoandikwa na UNICEF.

Ni katika mandhari ya eneo la milimani au mituni lenye mawe na miti ambapo kuna mtu aliyeanguka akiwa amebeba helmet na mavazi ya kuendesha baiskeli za mteremko. Baiskeli iko upande wake wa kushoto na mtu anaonekana kuwa kwenye mawe akiwa anaangalia au kuangalia mkono wake labda ameumia.

Kuna mngojwa ambaye anapewa huduma za matibabu na daktari, inaonekana kama mngonjwa anapatiwa sidano au chanjo mkuuni labda kwa ajili ya tiba ya maambukizi au kuzuia ugonjwa. Daktari au mtu wa huduma wa afya yuko makini kufanya kazi hii kwa uangalifu.

Ni mtu mwenye maumivu kwenye goti lake, anaonekana kushika goti hilo kwa mkono wake jambo linaloashiria kua anaweza kua na jeraha uchovu au maumivu ya misuli au viungo katika eneo hilo.

Ni mpira wa rangi ya njano ikiwa ime angukia miongoni wa mizinga ya bowling ilio pinduka . Mizinga hii ni midogo nyeupe yenye mistari miwili nyekundu inayo tumika katika mchezo ya bowling . Hali hii ina ashiria kuwa mpira ume angushwa na ku sababisha mizinga hiyo kupinduka au ku anguka.

Ni dhana za mazoezi ya mwili, zenye umbo la duara na mpini juu. Kila moja ina uzito tofauti unaoonyeshwa kwa kilo na paundi, na ina alama ya rangi kwa urahisi wa kuitambua. Zinatumika sana kwa mazoezi ya nguvu.

Kuna mwanariadha aliyeketi chini kwenye uwanja wa mbio, akiwa anaonekana kuumia au kupata maumivu makali kwenye mguu wake wa kulia. Uso wake umejaa maumivu na mikono yake inashika mguu wake kwa nguvu, jambo linaloashiria labda amejeruhiwa wakati wa mashindano au mazoezi.

Maua ya mmea wa mboga wa mbuga unaojulikana pia kama mboga ya shumbari au mboga ya nyanya ya porini. Hii ni aina ya mmea unaolimwa sana katika baadhi ya maeneo ya Afrika kwa ajili ya chakula.

Kuna mimea mchanga unaoota karibu na mawe na nyasi, mbele ya uzio wa chuma. Majani ya mimea yana umbo la nyota, yenye mikono mitano hadi saba. Yakifana na majani ya mmea wa mbono.

Kuna mimea yenye maua ya rangi ya manjano ikiwa katika mazingira ya shambani au mbuga. Mimea hiyo inaonekana kuwa na majani marefu na mabichi huku maua yake ya manjano yakionekana katika sehemu mbali mbali za tawi.

Huu ni mimea wa asili ukiwa na maua ya manjano na majani ya kijani yenye umbo la mviringo mrefu. Pia kuna maganda ya mbegu yaliyokomaa yakining'ini kwenye matawi. Mmea huu huonekana sana maeneo ya mashambani na hutumika katika tiba asili kutibu matatizo ya tumbo au kuondoa minyoo.

Kuna mimea mingi ikiwa ni pamoja na mti wa ndizi na mmea mwingine mdogo mbele yake. Inaonekana ni bustani au shamba la nyumbani lenye mimea mingi yenye majani ya kijani. Jua linaangaza na anga ni wazi na lenye mawingu machache.

Ni katika kichaka chenye mimea ya kijani na ardhi iliyo wazi kidogo. Kuna kitu kinachoonekana kama kiota cha ndege kilichotengenezwa kwa nyasi kavu na kuwekwa chini kati ya matawi. Kiota hicho kimefichwa vizuri katika uoto wa asili, jambo linalosaidia kukilinda dhidi ya wanyama wanaoweza kuwa hatari.

Miti mirefu yenye majani mengi na rangi ya kijani ikieleweka kua ni mazingira ya nje yenye anga ya wazi na jua linangaa. Miti hii inaonekana kua na matawi wengi na majani aina ndogo ndogo ambayo huonekana kua karibu kama inaweza kua ni aina ya mti wa Eucaliptus au mti mwingine mwenye majani marefu na nyebamba.